Madamtari wawili wa meno waliovalia barakao kwa mgonjwa aloyelala juu ya kitandanakiwa amepanua kinywa na kuchomwa sindano

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa anatoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa aliye lala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akimchunguza kwa kummulika.

Daktari wa meno akiwa darasani pamoja na walimu wengine, akitoa elimu ya utunzaji wa meno, kwa mfano akimpa mwanafunzi meno ya bandia na kumuelekeza vizuri.

Korido ya jengo kubwa la hospitali lenye sakafu ya rangi nyekundu na madirisha yenye vioo. Chini kukionekana gari la wagonjwa pamoja na viti vya kupumzika wakati wa kusubiri kupewa huduma.

Mazingira ya hospitali yenye majengo yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, nje kukiwa na ukoka au bustani nzuri yenye majani ya rangi ya kijani, upande wa maabara za kufanya upasuaji.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi jeupe akiwa anampima mapigo ya moyo ya mgonjwa aliyekuwa ameketi katika kiti, ndani ya chumba cha hospitali.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa katika chumba ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa dawa za magonjwa mbalimbali, akiwa anamhudumia mteja aliyepo mbele ya dirisha.

Wataalamu wa afya na wauguzi wakiwa wameketi katika viti, mezani kukiwa na karatasi au fomu ambayo anaijaza kwa kutumia kalamu. Mwenzake akiwa anatumia komputa iliyopo mezani.

Mama akiwa ameketi katika kiti cha hospitalini akiwa amempakata mtoto mchanga na kumvalisha mashuka ili asiweze kupatwa na baridi kali.

Mama akiwa amempakata mtoto mdogo aliyefunikwa mashuka na kuvalishwa kofia kichwani, akiwa ameketi katika kitanda ndani ya chumba cha wodi ya wamama katika hospitali.

Mama aliyevaa nguo za hospitali pamoja na kofia akiwa ameketi kitandani katika wodi ya wazazi, akimtazama mtoto mdogo ambaye amebebwa na kijana aliyeketi katika hicho kitanda.

Muuguzi wa kike akiwa anamkagua mtoto mchanga aliyehifadhiwa katika chumba kidogo cha plastiki, ambacho kina matobo yanayomsaidia kupata hewa safi.

Muuguzi wa kike akiwa anamhudumia mtoto mchanga, ambaye amezaliwa siku za karibuni akihifadhiwa katika chumba kidogo kilicho na plastiki kikitobolewa ili aweze kupata hewa.

Duka la uuzaji wa dawa pamoja na vifaa vingine vya matibabu, zikiwa zimehifadhiwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa chuma, yakiwa na madirisha ya vioo ili mtu asiweze kuchukua; asiyeruhusiwa.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa kutumia mitishamba, majani pamoja na mizizi ikisagwa kutengeneza ungaunga au kuchemshwa kutengeneza kimiminika ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kuwekwa juu ya meza kwa ajili ya mauzo.

Tunda zuri na tamu ambalo ni papai. Moja likiwa zima na lingine likikatwa nusu, kukionekana ndani kuna mbegu za rangi nyeusi ambazo hutumika kama dawa ya asili kutibu magonjwa mbalimbali.